Bwawa lenye maji mengi, pamoja na mifumo ya kufua umeme, ambao utumia maji hayo kusukuma magurudumu na nguvu hiyo ubadilishwa, kuwa nishati ya umeme.

Nguzo mbili zilizosimama imara, zikiwa zimebeba vifaa mbalimbali vya umeme, pamoja na nyanya ambazo husambaza nishati hiyo ya umeme katika jamii.

Nguzo refu za umeme zilizofungwa vifaa mbalimbali vinavyofanya kazi ya kupooza na kusambaza nishati ya umeme katika jamii, zikiwa ndani ya uzio wa mabati.

Mitambo ya kufua umeme, ikiwa imetengenezwa pembezoni mwa mto unaotiririsha maji, ambayo husukuma magurudumu, na nguvu hiyo kubadilishwa kuwa nishati ya umeme.

Nguzo refu zikiwa pembeni ya magorofa ya makazi ya watu zilizofungwa vifaa mbalimbali vya umeme, ambavyo hutumika kupooza na kusambaza nishati hiyo ya umeme katika jamii.

Bwawa lenye daraja refu na mifumo ya ufuaji wa umeme, ambayo hutumia maji yanayotiririka kusukuma magurudumu na nguvu hiyo kubadilishwa kuwa nishati ya umeme.

Nguzo refu ya chuma iliyopo pembezoni mwa barabara, ikifungwa taa kwa ajii ya kutoa mwangaza wakati wa usiku, pamoja na nyanya nene ambazo hutumika kusafirisha nishati ya umeme katika jamii.

Nguzo nene na refu, ikiwa katika mazingira yenye miti mingi na vichaka, ikiwa imefungwa vifaa mbalimbali vya umeme, pamoja na nyaya nene zinazosafirisha nishati ya umeme kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nguzo mbili refu na nene zilizofungwa vifaa mbalimbali vya umeme, pamoja na nyaya ambazo hutumika kusafirisha nishati hiyo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nguzo refu ya chuma iliyozingilwa na miti mirefu na vichaka, yenye vifaa mbalimbali vya umeme pamoja na nyaya zinazotumika kusafirisha nishati hiyo sehemu mbalimbali.

Mfumo wa kisasa unaotumika kuzalisha nishati ya umeme kwa kutumia maji yanayotiririka, na kuzungusha magurudumu ambayo hubadilisha nguvu hiyo na kuwa umeme.

Mazingira ya barabara ambapo kuna makutano ya zaidi ya barabara moja, pamoja na taa za barabarani zinazo ongoza magari kusimama na kupita pamoja na alama zingine zinazoruhusu watembea kwa miguukuweza kuvuka.

Taa ya barabarani inayoongoza magari pamoja na watembea kwa miguu kupita ili kutokusababisha ajali. Yenye alama ya mtu anayetembea kumaanisha unaruhusiwa kuvuka na muda ukionekana kwa juu.

Alama ya barabarani yenye muundo wa pembe tatu, yenye mchanganyiko wa rangi nyekundu, nyeupe, na nyeusi ikonyesha watu wawili wanatembea kumaanisha hiyo ni sehemu salama kwa ajili ya kuvuka barabara.

Mazingira yenye barabara refu, watu mbalimbali wanaotembea kwa miguu, pamoja na vyombo vya moto, kukionekana na sehemu maalumu yenye mistari meupe kwa ajili ya kuvukia.

Watu wa umri na jinsia tofauti, wakiwa wamesimama pembezoni mwa barabara iliyotengenezwa kwa lami, wakisubiri usafiri wa daladala, ili kuwapeleka sehemu wanazohitaji.

Dereva aliyesimama pembeni ya usafiri wa pikipiki ya rangi ya kijani, akiwa amevaa kofia pamoja na kizibao chenye jina "Bolt", kumaanisha kampuni ya usafirishaji.

Mteja akiwa amepanda juu ya pikipiki mpya, kwa ajili ya kusafiri, kichwani akiwa amevaa kofia ya kujikinga. Pembeni kukiwa na mabango ya kampuni iliyotengeneza hiyo pikipiki.

Nyakati ni za usiku kutokana na giza, ikiwa na mwangaza hafifu unaomulika utokanao na taa zilizofungwa, juu ya vyuma vilivyoko pembezoni mwa barabara yenye magari mengi.

Wafanyakazi wakiwa katika Shughuli za kurekebisha barabara iliyo na matobo. Wakitumia gari kubwa linalomwaga zege, ambao ni mchanganyiko wa mchanga pamoja na sementi.

Pikipiki ya matairi matatu iliyobeba tela kubwa, ambalo huifadhi vifurushi au bidhaa mbalimbali ambazo husafirishwa na kupelekwa mahali mteja anahitaji.

Mashine ya kisasa, inayotumika kutengeneza barabara ya lami, kwa kuikandamiza, au kuididimiza chini, ili ishikamane na kuwa ngumu.

Matanki madogo ya plastiki yenye rangi nyeusi, yaliyo na matairi madogo, yanayosaidia katika uvutaji au usukumaji, yakiwa pembezoni mwa barabara yenye vigae, yanayotumika kuhifadhia takatataka.

Kundi la watu wa jinsia tofauti, wakiwa wanafanya usafi wa mazingira kwa kuokota taka zilizopo pembezoni mwa barabara. Wakitumia mabeleshi na kuhifadhi katika mkokoteni wa kusukuma wenye tairi moja.

Choo kisafi kilichotengenezwa kwa kutumia vigae sakafuni pamoja na ukutani. Kinachotumika kuhifadhia takamwili ikiwa ni pamoja na mkojo na kinyesi. Pembeni kukiwa na tanki dogo lakuhifadhia taka.

Matanki madogo ya plastiki, yenye rangi ya njano yakiwa na matairi madogo yanayosaidia usukumaji au uvutaji, yanatumika kuhifadhia takataka ngumu.

Gari kubwa na la kijani ambalo hufanya shughuli ya ukusanyaji wa taka kutoka katika matanki madogo yaliyowekwa pembezoni mwa barabara, na kumwaga taka hizo katika tela lililofungwa nyuma ya gari hilo.

Mapipa marefu ya rangi ya bluu yaliyochakaa, yanayotumika kwa matumizi ya kuhifadhia taka ngumu ili zisiweze kutoa harufu au kuchafua mazingira.

Tanki dogo la pembe nne lililotengenezwa kwa kutumia plastiki nyeusi, lenye kifuniko sehemu ya juu, ambayo hutumika maofisini, majumbani, na sehemu zinginezo kuhifadhia takataka.

Wafanyakazi wawili waliovaa nguo za kijani, wakiwa katika jitihada za kusafisha mazingira kwa kuchukua vifurushi vidogovidogo vya taka vilivyo kando ya barabara,y na kuvipakiza katika gari tayari kwa usafirishaji wa kuvipeleka dampo au jalalani.

Taka laini au matope yaliyochanganyikana na chupa za glass au maboksi ikiwa imehifadhiwa katika chumba chenye kuta za pembe nne.

Takataka za plastiki ikiwa ni pamoja na vikombe vijiko na makopo ya plastiki yaliyotumika katika unywaji wa juisi.

Kibanda kidogo kilichotengenezwa kwa kutumia chuma na wavu, kilichopo mbele ya makazi ya watu, kilichotumika kuhifadhia maboksi au taka ambazo hazihitajiki.

Mazingira machafu yenye mkusanyiko wa takataka laini, ikiwa ni maji au matope pamoja na taka ngumu za magogo, makaratasi na mifuko ya plastiki.

Mifuko ya rangi nyekundu pamoja na njano, iliyotengenezwa kwa plastiki maalumu, kwa ajili ya kuhifadhia takataka ambazo huweza kueneza magonjwa mbalimbali.

Vijana wa kiume wakiwa katika juhudi za usafishaji wa mazingira. Wakiokota vifurushi vidogo vidogo vilivyopo pembeni ya barabara na kuvipakiza juu ya tela la gari kubwa kwa ajili ya kupeleka “dampo”.

Vijana wakiwa wamevaa vifaa vya kujikinga, kama glovu na barakoa wakiwa katika shughuli za kufanya usafi wa mazingira kwa kuchota uchafu kwa kutumia beleshi na kuuhifadhi katika magunia.

Mabomba ya plastiki ya kijani, yanayotumika katika usafirishaji wa maji katika sehwmu mbalimbali za jamii, yanayochimbiwa chini. Ikionyesha ni jitihada za usambazaji wa huduma hii muhimu.

Huduma ya usambazaji wa maji unaotumia bomba refu na nene ambalo husafirirsha maji hayo ndani ya kisima kidogo kllichopo ndani ya uzio uliotengenezwa kwa wavu.

Kisima kikubwa kwa ajili ya uhifadhi wa maji safi kilicho tengenezwa kwa kuta imara na kuzungushiwa uzio wa nguzo za chuma pamoja na wavu. pembezoni kukiwa na miti ilioota na nyasi fupi za rangi ya kijani.

Bomba refu na nene ambalo hutumika kusafirisha maji, kupeleka katika visima vidogo, vinavyotunza maji hayo kwa ajili ya usambazaji, wa huduma hii muhimu katika jamii.

Mabomba makubwa ya maji ambayo yamefukiwa chini yakisafirisha maji toka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ikionyesha jitihada za usambazaji wa huduma hii muhimu katika jamii.

Tanki kubwa jeusi la plastiki kwa ajili ya kuhifadhia maji masafi, likiwa nje ya nyumba pamoja na mipira iliyofungwa katika tanki hilo, inayotumika kusafirisha maji sehemu mbalimbali.